Ng'ombe wawili wamesimama juu ya vitandiko vya mbao, ndani ya sehemu ya kukamulia maziwa , mmoja ni mweupe mwenye mabaka meusi mwingine ni mweusi zaidi, watu wawili mmoja amevaa shati jekundu na mwingine buluu wanashughulika na shugli ya kukamua.